Hili ni bango la Flip Chart On Malaria Prevention And Control . Chati ya kugeuza kuhusu kujikinga na kudhibiti wa malaria. Kwenye bago hilo kuna mwanamke na mtoto wake wamelala chini ya chandarua cha kuzuia mbu. Chini ya bango kuna maandishi yanayosomeka National Malaria Control Program .

Hawa ni wafanyakazi wa afya wakiwemo wauguzi au madaktari, wakiwa wamevalia sare za hospitali na kofia za upasuaji, ndani ya chumba kinachoonekana kama chumba cha upasuaji au wadi ya hospitali.

Huyu ni mtu ambaye anaweza kuwa mtalaam wa afya au urembo akiwa amevaa sare nyeupe na suruali nyeusi akifanya shunguli fulani kwenye meza ya mbao. Juu ya meza kuna vifaa mbalimbali kama vile makopo, chupa na vitambaa vya samawati. Ukuta wa chuma unaonekana kuwa rangi ya pinki.

Huyu ni mfanyikazi wa afya akiwa amevaa vifaa vya kujikinga akihudumia mgonjwa katika chumba cha wagonjwa mahututi. Inaonekana kama kitengo cha wagonjwa mahututi cha Covid-19 nchini Kenya, labda Machakos au Nairobi, kutokana na habari za zamani kuhusu janga la Covid-19 barani Afrika.

Huyu ni mtu akichanjwa chanjo ya COVID-19 na mhudumu wa afya. Anaonekana ameketi kwenye kiti amevaa barakoa na shati lenye mikono mifupi na mkono wake umewekwa tayari kwa ajili ya sindano.

Huyu ni mtu amelala kitandani hospitalini akiwa na majeraha au hali inayohitaji matibabu. Miguu yake inaonekana kuwa na vifaa vya kurekebisha mifupa na amefunikwa na blanketi ya rangi ya mchungwa na samawati.

Huyu ni mfanyikazi wa afya aliyevaa mavazi kamili ya kujikinga akimsaidia mgonjwa aliyevaa gaoni la hospitali labda katika mazingira ya hospitali au kliniki.

Hii ni kliniki za kontena zikiwa na maandishi kliniki na yaliyoandikwa kwa herufi kubwa nyekundu kwenye kuta zao nyeupe. Bendera ya kenya inaonekana kwenye moja ya kontena ikiashiria uhusiano wa wizara ya afya ya Kenya.

Hili ni gari la kliniki ya rununu ya Cure Children's hospital of Kenya . Ni gari jeupe na lina kijani kibichi yenye maneno ikiwa yaliyoandikwa ubavuni na nyuma, pia lina namba ya usajili na linaonekana likiwa limeegeshwa nje.

Hii ni picha ya X-ray ya maneno kwenye skrini ya kompyuta. Kidole kimeelekeza kwenye eneo fulani kwenye taya ya chini karibu na meno ya nyuma.

Hili ni eneo la makaazi duni lililoharibiwa vibaya, pengine kutokana na moto au mlipuko. Kuna mtu ameketi chini katikati ya uharibifu akionyesha huzuni.

Hili ni tukio la usambazaji wa misaada ya chakula ya dharura iliyoandaliwa na shirika la ustawi wa watoto la Kenya huko Kiambaa kaunti ya Kiambu. Usambazaji huu unalenga kaya elfu tatu zilizohatarini na utawafikia watoto elfu mbili chini ya idara ya serikali ya ulinzi ya jamii.

Hili ni gari la kijani na kahawia aina ya Pick-up lenye nebo ya 911.Mtu mmoja anayeonekana kuwa mlinzi au afisa wa usalama amesimama nyuma ya gari akiwa amevalia kofia. Ameshika ngao na fimbo.

Kuna watu kadhaa waliovalia sare za kijeshi au za vikosi maalum, wakiwa wamevalia kofia za chuma na barakoa usoni. Watu hao wamepanda pikipiki na inaonekana kuna pikipiki zaidi ya moja zikifuatana au zikiendeshwa kwa pamoja.

Hizi ni safu za milima mirefu, iliyofunikwa na miti na bonde lenye kijani kibichi katikati. Kuna barabara inayoonekana ikipita katikati ya mandhari, ikipinda na kufuata mazingira ya bonde.

Hili ni eneo kubwa lililofunikwa na takataka nyingi zikiwa plastiki na mifungashio mbalimbali. Pia kuna miti mikavu iliyokufa inayoonekana nyuma jambo linaloashiria uchafu mkubwa wa mazingira au uharibifu wa ardhi.

Hiki ni chumba chenye mlango ulio wazi kidogo, ndani ya chumba, kuna dawati na kiti, karibu na mlango, nje ya chumba, kuna sanduku la samawati, la kuhifadhia, vitu ambalo linaonekana kama sanduku la baridi, au la chanjo, likiwa limewekwa juu ya kabati.

Hiki ni chumba kinachoonekana kama duka la dawa au sehemu ya kuhifadhi vifaa vya matibabu. Kuna rafu nyeupe zilizopangwa kwa pembe zikiwa na vyombo vya samawati na vingine vinavyoonekana kuwa dawa au vifaa vya matibabu.

Hiki ni chumba kinachoonekana kuwa sehemu ya kituo cha afya labda kliniki au hospitali. Ndani ya chumba hicho kuna meza ya uchunguzi wa kimatibabu na mlango wenye maandishi eye unit .

Huyu ni mtu akiandika kwenye meza iliyojaa nyaraka na tarakilishi. Kuna daftari kubwa la manjano liloandikwa presumpitive tb register daftari la kifua kikuu kinachoshukiwa, mtu mwingine ameketi karibu na meza.

Huu ni mchakato wa kuongezewa damu au labda utiaji wa chuma mwilini kupitia mishipa ya damu. Inaonekana kuna mfumo wa damu au maji ya kuchuma iliyowekwa juu na kiyowevu hicho kinatiririka kupitia bomba na kuingia kwenye chombo kinachokusanya.

Hili ni rundo la mirija ya kukusanyia damu, ikiwa na vifuniko vyekundu. Mirija hii hutumiwa kukusanya sampuli za damu kwa ajili ya uchunguzi wa kimatibabu na vipimo vya maabara.

Huyu ni mtu amesimama karibu karibu na kifaa cha matibabu kinachofanana na stendi ya IV au kifaa cha kufuatilia chenye kikapu ndogo chini. Sakafu ina vigae vyeupe na mistari ya kijivu. Miguu ya mtu mwingine inaonekana amevaa viatu vya rangi ya kahawia.

Hii ni mitungi minne ya oksijeni yenye ukubwa tofauti kuanzia mkubwa zaidi kushoto na mdogo zaidi kulia. Mitungi hiyo ina rangi nyeusi na sehemu ya juu nyeupe. Inaonekana kuwa ndani ya jengo karibu na dirisha.

Hiki ni kifaa cha matibabu kinachotumiwa kwa watoto wachanga ambacho kinaonekana kama kitanda cha kuwawekea joto watoto. Kifaa hiki kina sehemu ya juu yenye taa au heater na sehemu ya chini yenye kitanda cha uwazi cha mtoto pamoja na drawer na magurudumu.

Hiki ni kifaa cha matibabu kinachotumika kuchunguza mfereji wa sikio na ngoma ya sikio ili kugundua matatizo au magonjwa yanayohusiana na sikio na nje na la kati.

Hii ni kiti cha magurudumu ina kiti cheusi na sehemu za samawati. Ina fremu ya chuma inayongaa na magurudumu makubwa ya nyuma na madogo ya mbele. Ina sehemu za kuweka mikono na miguu na inaonekana kuwa na uwezo wa kujikunja kwa uraisi wa kuifadhi na kusa.

Hii ni meza ya chuma isiyoshika kutu labda katika mazingira ya matibabu au maabara. Juu ya meza kuna vyombo vya kuhifadhi, vyenye rangi mbali mbali vilivyopangwa vikiwa na vitu kama chupa ndogo na kuna sanduku la glavu za Pro-gloves chini upande wa kulia.

Huyu ni mtu anayeonekana kuwa na msongo wa mawazo au amechoka sana akiwa ameinamisha kichwa mkononi mwake mezani. Mbele yake kuna tarakilishi mpakato na miwani. Inaonekana kama mtu huyu anapitia mfadhaiko au amechoka sana kutokana na kazi au shughuli nyingi.

Huyu ni mtu akinawa mikono kwenye sinki huku maji yakitiririka kutoka kwenye bomba na sabuni ikiwa mkononi. Hii ni ishara kubwa ya umuhimu wa usafi wa afya.

Huyu ni mtu akinawa mikono kwa sabuni na maji yanayotiririka kutoka kwenye bomba lililounganishwa kwenye chombo huku ndoo ikiwa chini kukusanya maji. Hii inaonyesha umuhimu wa usafi wa mikono haswaa katika kuzuia magonjwa kama kipindupindu.

Huyu ni mtu akifanya mazoezi kwenye mashine ya mazoezi ya miguu. Mtu huyo ameketi kwenye mashine na anaweka miguu yake kwenye pedi ya uzito, akisisitiza misuri ya mapaja yake.

Huyu ni bondia Hassan akiwa na uvimbe mkubwa kwenye paji la uso wake. Uvimbe huu ulitokana na kugongana vichwa na bondia Evander Holyfield wakati wa mapambano la uzito wa juu lililofanyika mwaka 2002.

Huyu ni mtu akishikilia mkono wake hasa sehemu ya kifundo cha mkono ambayo imeangaizwa kwa rangi nyekundu kuashiria maumivu au kuvimba.

Hii ni mashine ya mazoezi ya bega inayotumiwa kwenye kituo cha mazoezi. Ni kifaa cha mazoezi kinachotumika kuimarisha misuli ya mabega na kifua cha juu. Ina kiti cha kukalia, sehemu za kushika mikono zinazoweza kurekebishwa na sehemu za kuweka uzito.

Huu ni mti wenye majani mengi na matawi yaliyopinda ukiwa umesimama kwenye eneo la kijani lililo na nyasi. Jua linang'aa kupitia majani na kuunda vivuli chini. Mbali kidogo nyuma, kuna miti mengine na mimea, na uzio wa mbao unaonekana upande wa kushoto.

Hii ni mmea wa Aloe Vera unaojulikana kwa majani yake manene yenye nyama na yenye ncha. Majani yake yana rangi ya kijani kibichi na mara nyingi huwa na miba midogo kando kando. Mmea huu hutumika sana kwa madhumuni ya dawa.

Huu ni mmea wenye mimea maua madogo meupe njano na majani ya kijani kibichi. Nyuma ya mimea kuna mtu aliyesimama anaonekana amevaa viatu za rangi vya kijani kibichi na nguo za rangi ya kijivu au nyeusi.